Nairobi kuna aina mingi ya magari, magari mandogo, makubwa ambayo husafirisha abiria kutoka mjini Nairobi hadi miji mingine . Kuna hili ambalo limesimama , na makanga mwenye gari ametoka nje ili kuambia abiria wapande gari ili ikaweze kuondoka na kuendelea na safari kwenda mji mwingine.